Daktari akiwa amevaa kanzu nyeupe, anatumia kifaa cha uchunguzi wa macho kumuangalia mgonjwa ambaye ameelekeza kichwa chake kwenye kifaa hicho. Mgonjwa kijana amevaa shati la blue na suruali ya jeans iliyokolea akiwa ameinama kidogo. Chumba kinaonekana kuwa kliniki, na dirisha lenye pazia la blue linaonekana upande wa kulia.

Watu wamevaa mavazi ya upasuaji wakifanya oparesheni ya matibabu ndani ya chumba cha upasuaji. Wana vifaa vya kujikinga kama vile barakoa, miwani na glovu ili kuhakikisha usafi na usalama wa wafanyikazi na mgonjwa. Wanafanya kazi kwa makini na umakini mkubwa.

Mama ananwangalia kwa upendo mtoto mchanga aliyelala chini ya neti ya mbu akiwa na blanketi ya buluu na mto chini ya kichwa chake. Mtoto anaonekana akitikisa mikono yake akionyesha uhai na furaha. Neti ya mbu inamlinda mtoto kutokana na wadudu.

Madaktari na wauguzi wamevalia mavazi ya upasuaji na wako kazini wakimfanyia mgonjwa upasuaji. vyombo mbalimbali vya matibabu na taa kali zipo juu ya meza ya upasuaji zikionyesha hali ya uangalifu na utaratibu wa kitabibu.

Watoa huduma wawili wa afya wakiwa wamevalia koti za buluu na barakoa wanamhudumia mzee aliyeketi kwenye kiti mbele ya hema. Mmoja wao anatumia kipima joto kumchunguza mzee huku mwingine akishikilia vifaa vya matibabu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kambi, na udongo wenye rangi ya kahawia na mimea michache. Wanaonekana kutoka msaada wa matibabu katika eneo lililoathirika.

Watu watatu wamekusanyika wakiwa wamevalia barakoa wakimsaidia mtoto mdogo kupata huduma ya matibabu au kipimo. Mtoto huyo amelala kwenye kifaa cha kupimia kipimo huku watu hawa wakishikilia. Wote wanaonekana kuwa waangalifu na makini, labda wataalamu wa afya au wafanyakazi wa kujitolea. Mazingira ya nje yanaonekana kuwa kavu yakionyesha shughuli ya afya inayofanyika shamba au katika kambi.

Wanawake wanne wakiwa wamesimama na kukaa katika meza yenye dawa na vifaa vya matibabu. Wanonekana wakifanya kazi ya kusimamia dawa na kuandaa vipimo. Watu wengine wapo nyuma wakisubiri huduma. Mazingira ni ya nje na kuna vitanda vya plastiki vya rangi ya buluu. Hali inaonyesha shughuli ya afya za jamii.

Mwanaume anaonekana akitumia kijiti kidogo kusafisha meno yake. Meno yake yote ya mbele yanaonekana yakiwa meupe na safi yakionyesha usafi. Kijiti kinaonekana kinatumika kwa usahihi kusafisha sehemu ngumu kufikia.

Mswaki wa zambarau unapokea dawa ya meno nyeupe inayobana kutoka kwenye bomba. Mkono unaonekana ukishikilia bomba la dawa ya meno kwa umakini. Brashi za mswaki zinaonekana zikiwa safi na tayari kwa matumizi zikionyesha utayarishaji wa usafi wa kinywa.

Daktari wa meno amevaa barakoa ya bluu na glovu, anashikilia mfano wa meno. Mfano huo unaonyesha muundo wa jino na mizizi yake, pamoja na mchakato wa kupandikiza jino. Daktari anatumia kidole chake kuelekeza sehemu maalum kwenye mfano, akielezea utaratibu wa matibabu ya meno. Mandhari ya nyuma ina vifaa vya kliniki, ikionyesha mazingira ya kitaalamu.

Mchoro unaonyesha jino jeupe lililozungukwa na zana mbalimbali za dakatari wa meno zote zikiwa katika rangi nyeusi. Zana hizo ni pamoja na kioo cha meno, ndoano, mashine ya kuchimba meno, sindano na koleo. Picha hii inawakilisha huduma za afya ya meno ikonyesha vifaa muhimu vinavyotumiwa na madaktari wa meno kwa ajili ya uchunguzi na matibabu mbalimbali.

Mwanamke anatabsamu akionyesha meno meupe yaliyopangika vizuri, mikono miwili iliyovaa glovu za buluu inashika zana za meno, kioo kidogo kinashikiliwa karibu na kidevu chake. Daktari wa meno au msaidizi wake anaonekana akifanya ukaguzi wa kawaida. Picha hii inaangazia afya nzuri ya kinywa na huduma ya kitaalamu ya meno.

Hii ni picha ya vifaa vya tiba ya meno vilivyopangwa juu ya uso wa sahani yenye kung'aa. Kuna kifaa cha kuchunguza meno, koleo za meno, vioo vya mdomo, sindano na kifaa cha kusafisha meno. Pembeni, kuna mfano wa meno ya bandia unaoonyesha mpangilio wa meno ya binadamu.

Mtu anashikilia kompyuta kibao yenye picha ya X-ray ya meno. Picha ya meno inaonekana wazi ikonyesha muundo kamili wa taya ya juu na ya chini. Mikono iliyoshika kompyuta kibao ina kucha zilizopakwa rangi nyekundu. Nyuma daktari wa meno naonekana akimhudumia mgonjwa akionyesha mazingira ya kliniki ya meno.

Mdomo wa mtu umetabasamu ukionyesha meno meupe na safi. Midomo inaonekana kuwa na unyevunyevu wa asili huku ngozi ikionyesha afya nzuri. Tabasamu hili linaakisi furaha, usafi wa kinywa na mvuto wa kawaida wa uso.

Meno meupe meupe yamefunuliwa yakioshwa kwa mswaki wa umeme. Mswaki unaelekezwa vizuri kwenye meno ya juu na baadhi ya dawa ya meno inaonekana kwenye brushi. Picha hii inaangazia umuhimu wa usafi wa kinywa na matumizi ya mswaki wa kisasa.

Mdomo wa mwanaume unatabasamu ukifichua meno meupe na safi yaliyopangika vizuri, ufizi wake una rangi ya waridi. Ana ndevu zilizonyolewa vizuri zinazozunguka kinywa chake. Ngozi yake ina rangi nyeusi iliyokolea na inatoa hisia ya afya na usafi.

Wanafunzi watano wamevalia makoti meupe ya maabara na barakoa wakiwa wamekusanyika kwenye meza. Wengine wanaonekana wakishika vifaa vya maabara, wengine wakitazama kwa umakini shughuli inayoendelea mbele yao. Sanduku la zana linaonekana katikati ya meza. Hali hii inaashiria somo la vitendo la sayansi au dawa.

Mdomo wazi unaonyesha meno meupe safi huku mswaki meupe wa umeme ukitumika kusafisha. Baadhi ya dawa ya meno yenye rangi ya blue inaonekana kwenye meno ikisisitiza mchakato wa usafi. Eneo la pia na sehemu ya juu ya mdomo pia huonekana ikionyesha umakini katika afya ya kinywa.

Mwanamume ameketi chini katikati ya vifusi vya nyumba zilizoteketea, akionekana mnyonge. Nyuma yake, nyumba zilizojengwa kwa mabati zimeharibika kabisa, zikiwa zimebomoka na kuchomwa moto. Watu wengi wamekusanyika karibu wakiangalia uharibifu. Moshi unaonekana ukivuka upande wa kushoto, kuashiria moto uliotokea.

Watu kadhaa wamesimama kwenye maji yenye rangi ya kahawia yaliyotuama. Mmoja wao anashikilia fimbo huku wengine wakivuka maji hayo. Nyumba za mabati na majengo mengine yanaonekana nyuma zikionyesha athari za mafuriko. Hali hii inaonyesha shida zinazosababishwa na mvua kubwa katika makazi duni.

Watu waliovaa kofia ngumu na sare nyeusi wanashirikiana kuondoa vifusi na mabaki ya majengo yaliyoporomoka. Mikono yao inapitisha mabamba ya mawe huku vitabu vikiwa vimetapakaa ardhini, ishara ya juhudi za uokoaji na urejeshaji baada ya janga.

Gari la usalama la kijani na kahawia lenye nembo ya mia tisa na kumi na moja limesimama barabarani. Afisa wa usalama amesimama juu ya sehemu ya nyuma ya gari, akiwa amevaa sare na ameshika ngao. Anaonekana yuko tayari kwa hatua, akionyesha ulinzi. Miti na mimea inaonekana nyuma ikiongeza usuli wa asili. Gari lingine la aina hiyo linaonekana kwa mbali.

Mwanamke amebeba gunia kubwa jeupe kichwani mwake huku mwanaume aliyevaa barakoa ya bluu na glovu akimsaidia. Wote wawili wako nje na mazingira kuwa kame na miti michache iliyosambaa. Watu wengine wanaketi chini nyuma wakionyesha hali ya usaidizi wa kibinadamu au usambazaji wa misaada.

Mwanamke anatabasamu kwa furaha, akiwa amevaa shanga nyingi za rangi mbalimbali shingoni na vazi la jadi lenye michoro. Kijana anayeonekana kama mwandishi ameketi karibu akijaza fomu. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wengine wakiwa wamekaa chini ya miti katika mazingira ya ukame. Hali hii inaashiria mradi wa kijamii au utafiti.

Mkulima aliyevaa shati la miraba na kofia ya majani anainama na kukusanya nyanya zilizoiva. Nyanya hizo nyekundu zimejaa kwenye sanduku la mbao chini yake. Shamba limejaa mimea ya nyanya iliyoungwa mkono na vikingi na nyanya nyingi zinaning'inia kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa huru na kavu na mimea mingine ya maua inaonekana nyuma.

Bonde kubwa limefunikwa na miti mirefu ya kijani kibichi na milima yenye kilele kikali. Anga la bluu limepambwa kwa mawingu meupe yaliyotawanyika. Barabara iliyopinda inapita katikati ya bonde, ikionekana kama kamba nyembamba. Sehemu ya chini ya bonde inaonekana kuwa na mto au eneo la maji. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa asili usio na kikomo.

Msitu mnene wa miti mirefu unaonekana ukiwa na miti ya aina ya paini na mierizi. Udongo wa kahawia unafunikwa na majani yaliyoanguka na mawe madogo. Katikati ya picha, kolongo amelala chini akionekana bado. Mwangaza wa jua unapita katikati ya miti ukiunda vivuli virefu kwenye ardhi.

Mazao mbalimbali ya mboga na matunda yamepangwa kwa rangi tofauti kwenye vibanda vya soko. Karoti, nyanya, mapulo, vitunguu, viazi, njegere na kabichi vimewekwa kwenye vikapu na mifuko. Mandhari yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi na bidhaa safi za kilimo.

Chumba kidogo kinaonekana na milango iliyofunguka, kikionyesha mambo ya ndani. Kifaa cha buluu cha kuhifadhia chanjo kimekaliwa kwenye kiti, kikiwa na stika zinazoonyesha joto lake. Pango la rangi la waridi lenye habari muhimu kuhusu usalama wa kijinsia na afya limetundikwa ukutani. Karatasi za matibabu zimetundikwa ukutani zikiashiria shughuli za kliniki au ofisi ya afya.

Mwanaume mweupe amevaa koti refu na suruali amesimama mbele ya kompyuta. Anaonekana akifanya kazi ya utafiti au uchunguzi. Chumba kina kabati nyeupe na viti zikionyesha mazingira ya maabara au ofisi. Kila kitu kimepangwa vizuri ikionyesha utaratibu wa kazi.

Daktari wa meno akiwa amevaa kofia ya upasuaji .Anajindaa kutumia kifaa cha meno kilichowekwa mbele ya kiti cha mgonjwa. Vifaa vya kisasa vya matibabu ya meno pamoja na skrini na taa maalum. Vimepangwa kwenye chumba chenye mwanga wa asili.

Chumba chenye Kuta za rangi ya kijani kibichi kinajumiisha skrini mbele nyeupe za chuma zilizo funikwa kwa vitambaa virefu vya kijani. upande wa kushoto stendi ya chuma ya eve inatumika kwa tripu za matibabu, inasimama imara. Sakafu ya vigae inaonekana chafu kidogo ikionyesha matumizi ya mara kwa mara.

Chumba cha matibabu chenye vifaa vya kupiga picha za eksirei kinaonekana. Mashine kubwa nyeupe na kijivu imesimama upande wa kushoto ikiwa na paneli ya kudhibiti katikati. Kwenye ukuta kuna kabati mbili nyeupe zenye vifungo na swichi. Nyaya kadhaa zinazotoa umeme zimenyea sakafuni. Mazingira yanaonekana safi na tayari kwa matumizi.

Daktari anashikilia kalamu na karata simbele yake akijaza fumu au wakifanya maelezo. Kompiuta inaonekana kushoto na mgonjwa hameketikiti kupande wakulia hameva angoza pinki. Sanduku ladawa labda ni tachit li naonekana mezani. Mazingira inashiria ofisi ya daktari.

Meza ya kahawia iliyoko kwenye chumba kidogo ina kompyuta ya zamani, kibodi na panya. Kuna pia simu ya mkononi na rimoti imelala mezani. Ukuta wa chumba una rangi ya manjano iliyochakaa na dirisha dogo linaonekana upande wa kushoto. Mazingira yanaonyesha ofisi ndogo au kituo cha kazi cha zamani.

Friji imejaa dawa mbalimbali, zikiwemo sindano na chupa ndogo. Kifaa cha plastiki chenye umbo la figo kimejaa chupa, ikionyesha matumizi ya kimatibabu. Milango ya friji iko wazi, ikifichua rafu zilizojaa bidhaa za dawa. Mguu wenye kiatu cha rangi ya kahawia unaonekana chini, ukionyesha mtu anayetazama ndani ya friji.

Funguo la bandeji nyeupe limefunguka kiasi, likiwa limetandazwa kwenye sehemu ya kazi yenye rangi ya kijani kibichi. Mikasi ya fedha imewekwa juu ya bandeji tayari kwa matumizi. Mwanga wa jua unaingia kutoka upande, ukiangazia sehemu ya bandeji na mikasi. Hii inaonekana kama vifaa vya huduma ya kwanza, ikiwa tayari kutumika kwa jeraha au kuvalia kidonda.

Jicho limefumbwa likionyesha kope ndefu na nyeusi. Kidole kinaonekana kikiinua kope la juu, labda kwa ajili ya uchunguzi au matibabu. Ngozi karibu na jicho inaonekana kuwa na umande ikionesha unyevunyevu. Maelezo hayo yanaweza kuashiria hali ya kulia au matumizi ya bidhaa za macho.

Mwanaume ameketi kwenye sofa la kijivu akionyesha uso wenye huzuni na mkono ukifunika macho yake. Amevalia shati la buluu gents na miwani meusi. Simu ya mkononi inashikiliwa mikononi mwake labda akipitia habari mbaya. Picha inaonyesha hisia za kukata tamaa na msongo wa mawazo labda baada ya kusikia habari za kusikitisha.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga huku mwanamke mwengine labda mtaalamu wa afya akimtibu mtoto machoni. Mwanamke huyo amevaa fulana ya kijani kibichi na ameshika droplet karibu na jicho la mtoto. Mtoto mwengine mdogo anaonekana amebebwa nyuma. Inaonekana kuwa eneo la kliniki au kituo cha afya ambapo watoto wanapata matibabu muhimu.

Hapa tunaona mtu mzima, labda mfanyakazi wa afya, amevaa glovu nyeupe na kumpatia mtoto mdogo dawa ya kumeza. Mtoto amelala chali ameshikiliwa na mama au mlezi wake huku watu wengine wakiwa wamekusanyika karibu. Hii inaashiria zoezi la chanjo au kutoa dawa katika kambi ya wakimbizi au kituo cha afya.

Mtoto mdogo amelazwa akiwa amejifunika na shuka jeupe. Juu ya bega lake kuna kovu dogo linaloashiria mahali alipodungwa sindano ya chanjo, labda ya kifua kikuu, chanjo ya kawaida kwa watoto wachanga.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na mti mkubwa wakishiriki katika shughuli ya hafla ya jamii. Mwanamke aliyevaa vazi la msalaba wenye rangi ya kijani kijani kibichi na bluu anachanja mtoto ndogo. Watu wengine wanasimama karibu wakiwemo wanawake wawili wenye watoto wadogo. Sanduku la baridi la bluu linaonekana chini. Hii inaashiria kampeni ya chanjo ya huduma ya afya nchini.

Mtoto mchanga analala chali akipokea chanjo ya polio. Mkono wa mtu mzima unashikilia chupa ya chanjo na matone ya kiowevu chekundu yakidondoka mdomoni mwa mtoto. Mtoto amevalia fulana ya rangi ya chungwa na nywele zake zilizosokotwa zinaonekana. Mkono mwingine wa mtu mzima umemshika mtoto kidevu. Hali hii inaonyesha umuhimu wa chanjo kwa watoto wadogo.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na fulana ya rangi angavu, akimhudumia mtoto kwa kumpa dawa ya mdomo. Mtoto ameketi kwenye kiti huku akifungua mdomo wake. Watu wengine wengi wamevalia barakoa wamekaa au wamesimama nyuma wakiashiria mkusanyiko wa jamii. Tukio hili linaashiria kampeni ya chanjo au utuwaji wa huduma za afya.

Mwanamke na msichana watabasamu wakitazama kamera wakiwa wamejishughulisha na shughuli ya sanaa kwenye meza. Msichana amevaa miwani na ana shati la buluu huku mwanamke akiegemea karibu naye. Meza imejaa vifaa vya kuchora kama penseli na vitu vya kuchora. Nyuma yao kuna dirisha kubwa linaloonyeha miti na mwanga wa asili.

Kifundo cha mguu kimevimba na kinaonyesha michipuko mikubwa ya rangi ya zambarau na nyeusi. Michipuko hiyo inaenea kutoka juu ya kifundo cha mguu hadi kwenye kisigino ikionyesha jeraha kubwa. Ngozi karibu na eneo lililoathirika inaonekana kuwa na uvimbe ikionyesha maumivu. Hali hii inaweza kuwa matokeo ya kusokota mguu au jeraha lingine la ghafla.

Mshiriki wa mbio amelala chini kwenye uwanja wa kukimbia, akiwa ameshikilia mguu wake kwa maumivu, dalili ya kuumia. Amevaa jezi nyekundu na viatu vya riadha, akionekana kuteseka baada ya tukio hilo.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe anachunguza mguu wa mgonjwa. Mgongo wa mgonjwa umelala kwenye meza ya uchunguzi na anaonekana akihisi maumivu. Vifaa vya matibabu ikiwemo sanduku na vifaa vingine viko juu ya meza.

Vifaa vya mchezo wa kriketi vimepangwa kwenye nyasi ya bandi ikijumuisha bati ya mbao, mpira mwekundu, glavu helmeti ya usalama, kikoloni, vyatu vwa gofu na mbao za stones pamoja na bails . Vifaa hivi vyote hutumika uwanjani kwa mchezaji wa kriketi kujilinda na kushiriki ipaswavyo kwenye mchezo.

Mchezaji wa kandanda amekaa chini kwenye nyasi za uwanja akiwa ameshikilia mguu wake kwa maumivu makali. Uso wake umejaa uchungu akionyesha jinsi jeraha lilivyo kubwa. Amevalia jezi ya tiimu yake na buti zake za kuchezea. Rangi ya uwanja inaonekana kuwa ya kijani kibichi na inang'aa.

Katika uwanja wa michezo wachezaji wa laga wako katikati ya mchezo mkali, Mmoja akianguka chini huku akishikiliwa na mchezaji mpinzani,.Muamizi akiwa amevaa jezi ya njano anasimama nyuma akifuatilia kwa umakini. Mchezaji aliye chini anaonekana kukabiliwa na maumivu kwenye kifundo cha miguu kama inavyoonyeshwa na mduara mwekundu.

Mmea wa rosimari umesimama wima ukiwa na majani mengi ya kijani kibichi. Umepandwa kwenye udongo wenye matandazo ya mimea iliyokauka na mimea mengine ya vitunguu imepandwa karibu naye. Nyuma miti mikubwa inatoa kivuli na kibanda cha mbao chenye paa la bati linaonekana. Anga la blue linaonekana likionyesha hali ya anga kua nzuri.

Mistari ya vitunguu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo wa kahawia vikiwa vimeota vizuri chini ya mwanga wa jua. Pembeni kuna vichaka vya kijani na miti mirefu inayozunguka shamba hili dogo la bustani.

Eneo lenye mimea mingi inaonekana likiwa limejaa vichaka virefu na majani makubwa ya kijani kibichi. Baadhi ya mimea ina shina nyekundu inajitokeza wazi. Nyuma ya mimea hiyo miyi mirefu inaonekana ikisimama imara. Anga ni jeupe likionyesha mwanga wa jua unaoingia kati ya majani. Mazingira haya yanaonyesha ukuaji wa mimea asilia.

Shamba la vitunguu maji linaonekana likiwa na mimea mingi ya majani marefu, ya kijani kibichi na baadhi yakiwa na ncha za njano. Mimea hii imepandwa katika mistari iliyopangika vizuri. Udongo unaonekana kuwa na magugu machache yanayokuwa kati ya vitunguu. Nyuma, ua wa mbao unaonekana kuashiria mipaka ya shamba.

Majani mapana yenye madoadoa meupa yamefunika sehemu kubwa ya picha yakionyesha mumeo unaustawi. Jani jipyia linalochipuka linaonekana kuelekea juu kulia. Chini kulia jiwe kubwa la rangi ya kahawia limeketi katikati ya majani likionyesha mazingira asilia. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta wa bati au paa na kuongeza mguso wa binadamu.

Mmea mrefu wenye majani mengi ya kijani kibichi na michirizi umesimama wima kwenye udongo. Baadhi ya vumbi inaonekana juu ya majani yake. Nyuma yake kuna nyasi ndefu na miamba ikionyesha mazingira ya asili. Jua linaangaza upande wa juu kulia likitoa mwanga na vivuli kwenye mazingira.

Mimme ya nyanya imefungwa kwa kamba ili isaidie kusimama wima ikiwa na matunda mbichi ya kijani yanayoendelea kukua. Jua linaanga angani huku baadhi ya majani yakiwa na dalili za ukame au magonjwa. Mazingira haya yanaonyesha bustani ya kijani yanayotunzwa kwa mikono na nyuma kuna miti na jengo la mbao linaloonekana kufunikwa na kivuli kidogo.